Kundi la tembo wanatembea kwenye nyasi ndefu. Tembo hawa wanaonekana kuwa katika hifadhi ya wanyamapori. Anga la buluu lenye mawingu linaonekana kwa mbali. Kuna miti na vichaka pembeni mwa uwanja.

Soko la wazi la samaki liko katika mazingira ya jua linapochomoza au kutua. Samaki wamewekwa kwenye meza. Kuna watu kadhaa wakiuza na wakinunua bidhaa. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza katika eneo hili.

Pilau iko juu ya meza inamchanganyiko wa mchele wa kahawia na vipande vya nyama. Hii inapambwa na viungo vyekundu kama vile nyanya na pilipili. Kando ya sahani kuna kipande cha limau. Hii ni chakula kinachovutia na kinacho julikana na ladha yake ya kipekee.

Mtu mmoja amechuchuma na kumkamua ng'ombe maziwa, ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia na pembe. Mtu huyu anatumia ndoo ya rangi ya buluu kukusanya maziwa, nyuma yao kuna miti na uzio wa mawe.

Mtu mmoja anakamua ng'ombe kwa mikono. Mtu huyu amevaa nguo za kazi pamoja na viatu na soksi. Amekalia kiti kidogo, ana ndoo ya chuma ili kukusanya maziwa. Ng'ombe amesimama bila kusonga wakati wa kukamua.

Chakula kinapikwa kwa jiko la makaa au moto wazi. Kuna nyama za kuchoma zilizopangwa kwa waya ya kupikia ambazo zinaonekana kuwa tayari. Pia kuna ugali au mkate uliowekwa pembeni ya nyama hizo.

Hili ni duka la viungo vya kupikia na bidhaa za ni ambazo zimepangwa kwenye masinia. Kuna aina mbalimbali za viungo kama vile pilipili, bizari na viungo vingine vya kupikia. Kila kitu kina bei iliyoandikwa kwenye kadi ndogo. Bidhaa hizi ni muhimu katika upishi wa chakula chenye ladha.

Mti huu mkubwa una shina nene na matawi mengi. Mti huu imesimama katikati ya bustani yenye nyasi iliyokatwa vizuri. Nyuma ya mti, kuna jengo jeupe lenye madirisha. Pia kuna bango jeupe dogo ambalo linaonekana wazi likisimama mbele ya mti.

Chakula kimepangwa kwenye sahani nyeupe. Kuna samaki mzima aliyechomekwa viungo na kuupikwa kwa mchuzi wa nyanya. Pembeni kuna ugali mweupe uliofinyangwa kwa umbo la duara. Kuna mboga za majani zilizokatwa na kuchanganywa na karoti. Sahani imewekwa juu ya meza ya mbao.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wamesimama kwenye zizi. Ng'ombe mmoja ambaye yuko karibu zaidi anaonekana kuwa na lebo ya njano kwenye masikio yake. Ng'ombe hawa wanasimama karibu na hori ya maji iliyojaa.

Aina mbalimbali za viungo na poda rangi tofauti zimepangwa kwenye mifuko midogo. Viungo hivi ni vya rangi nyekundu, manjano, kahawia na nyeusi. Kila mfuko una kijiko cha chuma kwa ajili ya kuchota viungo hivyo.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kukamua maziwa ya ng'ombe. Maziwa yanaonekana ndani ya ndoo mbili za plastiki zilizotundikwa, zikitoka kwenye mashine za kukamua. Nyuma ya mashini hizi kuna sehemu za ng'ombe, ambazo zimefungwa kwenye mashine hizo.

Hili ni siko la samaki, kuna aina mbalimbali za samaki kuna wakubwa wa rangi nyekundu na wengine wadogo, wamepangwa kwenye meza kwa ajili ya uuzaji, mazingira ni ya soko la jadi ambapo kuna wachuuzi wanaouza bidhaa zao. Kuna vyombo mbalimbali vya kupimia na kuhifadhi samaki.

Sahani hii ina samaki mzima aliye chomwa kando ya samaki kuna wali mweupe na mboga za majani pia kuna bakuli ndogo la mchuzi wa manjano na vipande viwili vya limau. Sahani yenyewe ni nyeusi ambapo ina fanya chakula kionekane vizuri.

Mwanamke mmoja anayevalia hijabu anasafisha samaki amebeba kisu na anakaa mbele ya meza yenye samaki mbalimbali ya vyombo. Samaki wengine wamepangwa kwenye meza kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma ya mwanamke huyu kuna watu wengine na bidhaa mbalimbali.

Hili ni dungo la viungo na maharagwe. Vitu hivyo vimepangwa katika ndoo nyingi zenye rangi tofauti. Baadhi ya viungo vinaonekana kuwa poda ya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, njano na kahawia. Kuna pia vikapu vikubwa vilivyojaa maharagwe au nafaka zingine.

Watu wengi wamezunguka meza ya chakula usiku. Kuna vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwenye meza, ikiwa ni pamoja nya nyama iliyokaangwa. Watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali na baadhi wamevaa miwani.

Bidhaa mbalimbali zimejazwa kwenye ndoo ndogo na kuwekwa sokoni. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa ni viungo na dawa za asili za rangi tofauti tofauti. Viungo hivi ni pamoja na poda nyekundu, manjano, nyeusi na nyingine zenye rangi ya kahawia. Nyuma ya bidhaa hizi kuna watu wengine na bidhaa nyingine zilizopangwa.

Vyombo vingi vimejaa unga wa rangi mbalimbali. Rangi hizi ni pamoja na nyekundu, manjano, machungwa, kijani na kahawia. Vyombo vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza. Inaonekana kuwa ni mahali pa kuuza rangi au viungo vya chakula.

Huu ni mlo mkubwa wenye aina mbalimbali za vyakula. Mbele kuna sahani kubwa iliyojaa wali wenye nyama pamoja na yai lililochemshwa juu yake. Nyuma ya sahani hiyo, kuna sahani nyingine ndogo zenye wali mweupe na mchuzi wa mboga.

Watu wengi sokoni wanafanya kazi ya kuuza bidhaa wawili hawa wanafanya kazi ya kuuza samaki mmoja ana panga aliye valia shati ya kahawia mwengine aliyevaa na shati ya bluu anaima anaonekana kuosha samaki.

Milo mitatu, imewekwa kwenye vyombo vyeupe vyenye muundo wa pembe nne. Milo hii iaonekana kuwa na mlo mkuu, saladi na mchuzi. Mlo mkuu unaonekana kuwa ni pilau au biriani. Saladi imetengenezwa kwa mboga za rangi tofauti tofauti. Mchuzi ambao unapatikana kwenye chombo cha tatu, unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia.

Samaki ameokwa na kufunikwa mchuzi wa nyanya na viungo. Pembeni kuna wali mweupe uliochanganywa na mboga mboga kidogo. Kuna pande cha limau na mapambo ya nyanya na tango. Majani ya gilgilani yamewekwa kama mapambo ya mwisho.

Kando ya bahari kuna mtu mmoja aliyeketi. Amewekewa vyakula mezani. Meza hii ina vyakula vya aina mbalimbali, vilivyowekwa kwa sahani. Sahani ni nyeupe na ina vyakula vya aina mbalimbali. Baadhi ni wali, huku ingine kuonekana kuwa samaki.

Sahani hii ya chakula ina mchuzi mwingi, ndani ya mchuzi kuna kichwa cha samaki ambacho kimeingizwa ndani, kando ya mchuzi kuna rundo la wali mweupe inaonekana chakula hiki kimetengenezwa nyumbani.

Soko la matunda lina ndizi zinazouzwa ikiwa ya rangi ya kijani. Ndizi zimepangiliwa kwa ustadi na zinaonekana kuwa safi na za kupendeza. Katika sehemu nyingine ya soko kuna matunda mengine kama zabibu. Hii ni mazingira ya soko lenye rangi na maanthary ya mvutano wa kibiashara.

Ng'ombe walio na rangi nyeusi na nyeupe wako ndani ya zizi, ng'ombe hawa wametengwa katika sehemu ndogondogo zilizo fungwa kwa uzio. Wanakula nyasi kavu, upande wa kushoto kuna begi kubwa la chakula cha wanyama.

Chakula cha Kiafrika kimepangwa kwenye meza ya mbao. Kuna sahani tatu zilizojaa vyakula mbalimbali vya kitamaduni. Sahani moja ina nyama ya ng'ombe iliyokaangwa na mboga za rangi mbalimbali. Sahani nyingine ina wali mweupe na mchuzi wa nyama pamoja na saladi. Visu na uma vimewekwa kando ya sahani tayari kwa chakula.

Chakula cha aina tofauti kimepangwa mezani, kuna sahani nne pamoja na glasi moja iliyo na kinywaji na majani juu yake. Sahani hizi zina vyakula mbalimbali kama vile samaki, mchuzi, chapati na pia kuku.

Watu watatu wameshika nazi changa. Nazi hizi zimefunguliwa sehemu ya juu. Kila nazi ina mrija wa plastiki ya kunywea maji yake. Nazi moja ni ya kijani na zingine ni ya hudhurungi.

Sahani mbalimbali za chakula cha kukaanga zimewekwa mezani. Katikati kuna bakuli mbili ndogo zenye michuzi ya aina mbili tofauti, moja wa kijani na mwingine wa rangi nyekundu. Sahani ya juu ina vitumbua au mahamri yaliyojaa. Wakati sahani upande wa kulia ina mahamri mekundu au vitumbua vilivyochomwa sana.

Vyakula vimeandaliwa mezani. Kuna sahani mbili zilizo na wali, nyama, ndizi, pamoja na nyanya na kitunguu. Kuna bakuli mbili za mchuzi, pia kuna glasi mbili zilizo na vinywaji ndani.

Hii ni mandhari ya bahari au mto. Maji yanayonekana kua tulivu na yanachukua rangi ya anga. Pwani ina miti na vichaka vya kijani kibichi. Nyuma ya miti kuna majengo au nyumba.

Ufukwe wa bahari una mchanga mweupe. Pwani inaonekana kuwa na nyasi za baharini zilizotapakaa. Kuna mitende mingi iliyopangwa kando ya ufukwe. Nyuma ya mitende kuna nyumba ndogo au hema zilizowekwa kwa paa nyeupe.

Hii ni sahani yenye mlo mmoja. Kituo cha sahani kina mchuzi mzito wa nyama. Mchuzi huu umewekwa juu ya mlima wa wali mweupe. Sahani ina muundo wa dhahabu unaoandikwa, Mom , pembeni mwake.

Mtu mmoja ambaye amevalia kofia ya blue na fulana ya blue , anatembea kuelekea kwenye nyumba za kijijini. Nyumba hizi zimejengwa kwa udongo na kuezekwa kwa nyasi na bati. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na kuna mimea.

Mtu mmoja anabeba treli iliyo na milo mitatu tofauti. Mlo mmoja una wali na nyama pamoja na mboga, huku mwingine ukiwa na samaki wa kukaangwa, viazi vya kukaangwa na mboga. Mlo wa tatu una sambusa na nyama uliokaangwa.

Sahani iliyojaa chakula cha nyama ya kuchoma kinachojulikana kama mishikaki iko juu ya meza. Mishikaki hiyo imeandaliwa vizuri na kuna kipande cha limau karibu yake, sahani ina pia kachumbari na mboga zingine, chakula kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao.

Watu wako shambani. Wako karibu na uzi wa mifugo na wanashughulika na wanyama. Mmoja wao wanashikilia fimbo huku mwingine akiwa na kofia ya mvua. Nyuma yao kuna nyumba ya kisasa ya mifugo. Wote wanavaa mavazi ya kawaida ya shambani.

Hii ni bustani ya ndizi ambapo kuna miti ya ndizi mingi yenye majani makubwa ya kijani kibichi, kuna mama mmoja anayetembelea bustani hii. Miti ya ndizi imeiva na inafanikiwa vizuri katika mazingira haya, ardhi inaonekana kuwa na rutuba.

Hizi ni sahani mbili za chakula. Sahani ya juu ina wali wenye rangi ya kahawia mboga na kitunguu. Sahani ya chini ina chakula kingi kinachoonekana kuwa na nyama, mayai na mikate pamoja na mchuzi kwenye bakuli ndogo. Chakula hiki kinaonekana kuwa na asili ya kihindi.

Chakula kimepangwa vizuri kwenye sahani. Kuna nyama za kuchomwa zilizopikwa vizuri na zina rangi ya kahawia. Pia kuna mboga za rangi mbalimbali zilizopikwa pamoja na nyama. Chakula kinaonekana kua kitamu na chenye lishe.

Milo mitatu tofauti imepangwa kwenye sinia. Katikati kuna sahani kubwa yenye samaki mzima aliyepakuliwa na mchuzi wa manjano. Chini kushoto kuna sahani nyingine yenye dagaa wa kukaanga na mboga. Chini kulia kuna sahani ndogo yenye wali.

Mtu mmoja amesimama akishika mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaaiva. Mtu huyu amevaa sweta ya bluu na anatazama chini mkungu wa ndizi wa rangi ya kijani kibichi na bado una niginia kwenye mti karibu kuna majani makubwa ya ndizi.

Hili ni soko la wazi la vyakula vya baharini. Kuna aina mbali mbali za samaki kaa na viumbe wengine wa baharini. Wamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma kuna jengo kubwa na boti zilizoelekea baharini.

Treili ina milo miwili imewekwa kwenye meza ya mbao, kuna sahani ya wali na nyama nyingi pamoja na mboga na kipande cha yai. Pembeni kuna sahani nyingine yenye sambusa tatu.

Mtu mmoja aliyevaa kofia ya pikipiki anamimina kitu ndani ya ndoo. Ndoo nyingi nyeupe zimepangwa juu ya trela nyekundu. Mtu huyo anavaa jaketi jeusi na ameshika ndoo ya kijani. Sehemu hii inaonekana kuwa kavu na ya vumbi.

Chakula cha kiafrika kimepangwa katika kisanduku cha plastiki cheupe. Kisanduku kina sehemu nne tofauti zilizijaa vyakula mbali mbali. Pia kuna mboga za kitamaduni zilizopikwa na kupangwa vizuri.

Mama mmoja anauza samaki wa kukaanga sokoni. Samaki wengi wamekaangwa na kupangwa juu ya meza kubwa. Mama ameketi chini akiwa amevaa gauni la rangi ya waridi na kitambaa kichwani. Kuna sufuria ya mchuzi iliyo katikati ya samaki waliotayari kwa wateja.

Mama mmoja anauza samaki sokoni kuna samaki wengi wa aina mbalimbali wamepangwa kwenye meza muuzaji ameketi nyuma ya meza akingoja wateja samaki hao wanaonekana niwabaharini na wa mto.

Soko la samaki lina shughuli nyingi kando ya bahari. Watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wateja wanaonekana wakishughulikia samaki. Kuna samaki wengi waliopangwa kwenye meza kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma yao kuna miti ya minazi.

Majengo haya meupe yana ghorofa moja. Kati ya majengo kuna uwanja wa nyasi za kijani, kuna miti mirefu ya michikichi kwenye uwanja. Njia ndogo inapita katikati ya eneo hili.

Mhudumu wa mgahawa ulio kando ya bahari anabeba chakula. Amevaa sare ya rangi ya zambarau. Kuna sahani tatu za wali na nyama pamoja na mboga pembeni. Pia amebeba sahani yenye burger na viazi.

Sahani ya chakula imeandaliwa vizuri sana. Kuna wali wa rangi mbili, mweupe na machungwa. Juu kuna mchuzi mzito wa nyama na viazi. Upande wa kulia kuna saladi ya parachichi, vitunguu, na nyanya.

Kibanda cha mapumziko kimejengwa ka miti na paa la makuti juu ya mwinuko. Kuna daraja la mbao jeupe linalo elekea kibandani. Mbele ya kibanda kuna miti mirefu ya minazi iliyopinda.

Mama anapika vitumbua kwenye kikaango anachota vitumbua vilivyokaangwa kwa kijiko maalum. Pembeni kuna bakuli kubwa lenye unga wa maji wa vitumbua. Anaonekana mwenye furaha na anafanyakazi yake kwa ustadi.

Mwanamke mmoja ameshikilia nazi iliyokatwa juu. Ndani ya nazi kuna majimaji ya kunywa. Kuna mrija wa plastiki ambao umewekwa kwa ajili ya kunywa. Mkono umevalishwa pete na kucha zimepakwa rangi ya pink .

Watu wanakamua ng'ombe katika banda la kisasa. Ng'ombe wamefungwa kwa usalama ndani ya mabanda yao. Wafanyakazi wana vifaa vya kukamulia maziwa, yanakusanywa kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Banda lina paa la bati kuwakinga ng'ombe na jua

Sahani nyingi za chakula zimeandaliwa mezani. Kila sahani ina wali, nyama na kachumbari juu. Chakula kinaonekana kitamu sana na kimepangwa kwa mpangilio mzuri, inawezekana kuwa chakula hiki kimeandaliwa kwa ajili ya sherehe.

Mtu mmoja ameshikilia vyakula vitamu sana vilivyopikwa vizuri na kupakuliwa kwa sahani nne zilizo na umbo tofauti na kuwekwa juu ya chombo kilicho na rangi ya samawati.

Ndama wako ndani ya banda. Ndama hawa wana rangi nyeupe na nyeusi , wanasimama karibu na uzio wa chuma wa banda hili. Sakafu ya banda ni ya udongo uliokauka. Banda linaonekana kuwa safi na linamwangaza mzuri wa jua.

Hoteli hii ina mazingira ya kuvutia. Kuna njia ya mawe inayoelekea kwenye eneo la bwawa la kuogelea. Nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zimepamba eneo lote. Kuna miti mirefu ya minazi inayozunguka sehemu ya bwawa. Nyumba za kifahari za kupangisha ziko upande wa nyuma.

Bahari inaonekana kwa mbali ikiwa tulivu na yenye upepo wa pwani. Kuna mimea mingi ya asili, pamoja na miti ya minazi na maua ya njano. Maua na majani yaliyostawi yanapamba mazingira kwa uzuri wa kipekee.

Watu watatu, wanaume wawili, na mwanamke mmoja wako katika nyumba moja. Wanaume wanaonekana kupika, huku mwanamke ameketi, akiwaangalia, juu ya kiti kijani. Wamevalia nguo nyeupe ya tahadhari.

Mwanamke mmoja anakamua ng'ombe maziwa anaonekana kuwa na furaha wakati wa shughuli hii. Ameketi kwenye nyasi kijijini. Maziwa yanakamuliwa ndani ya chupa. Ng'ombe ana rangi ya madoa meupe na meusi.

Vyakula mbalimbali viko mezani. Kuna wali na kuku waliopikwa kwa mchuzi wa nyanya. Pia kuna chapati na mkate wa naan katika sahani tofauti. Supu mbili zenye rangi ya machungwa zimewekwa kwenye bakuli.

Kifungua kinywa kiko mezani. Kuna kikombe cha chai pamoja na kijiko pembeni. Sahani moja ina maandazi ya mviringo mawili, sahani nyingine ina sambusa mbili na kipande cha limau. Kuna bakuli la plastiki lililofunikwa upande wa kushoto.

Sahani mbalimbali za chakula kilichoandaliwa vizuri ziko mezani. Kuna samaki wa kukaanga na chipsi kwenye sahani moja. Sahani nyingine ina kuku wa kukaanga, kachumbari na chipsi. Kuna bakuli lenye mchuzi wa nyama pamoja na chapati pembeni. Pia kuna kinywaji cha rangi nyekundu kilichopambwa vizuri na limau.

Mama mmoja, ambaye amevaa nguo nyekundu, anauza ndizi sokoni. Ndizi zimepangwa kwenye meza la mbao kwa wingi, wanawake wengine wanaonekana nyuma wakifanya shughuli zao. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu mbalimbali.

Soko la samaki lina shughuli nyingi. Wanawake wengi wameketi chini, wakiuza samaki kwenye vyombo vya rangi tofauti. Samaki wa aina mbali mbali, wamepangwa vizuri kwenye ndoo na besheni. Watu wengine wanasimama wakitazama au kununua samaki.

Eneo hili lina mchanga mwingi ardhini. Kuna miti ya kijani kibichi upande wa nyuma. Kulia kuna kibanda au ukuta wa mbao uliozeeka. Kuna uzio wa mbao unaoonekana kusimama katikati ya miti. Mandhari hii yanaonekana kuwa kijijini.

Katika soko la samaki, kuna shughuli nyingi. Mwanamme mmoja anaonekana akichagua samaki kwenye meza ya kuuza, samaki wa aina mbalimbali wamepangwa vizuri juu ya meza, watu wengi wako sokoni, baadhi wakinunua na wengine wakipumzika.

Chakula kimepangwa kwenye sahani za foil . Kuna wali wa rangi mbalimbali, wenye kamba na nyama, mboga na saladi zimewekwa katikati. Chakula kinaonekana kuwa cha sherehe.

Maandazi manne, yaliyoiva vizuri na kuwa na rangi ya dhahabu, yamewekwa kwenye sahani ya rangi ya kijani kibichi. Pembeni kuna wali wa nazi uliochanganywa na kunde. Hii ni chakula maarufu kutoka katika maeneo ya pwani.

Soko la wazi limejaa bidhaa mbalimbali. Mbele kuna ndoo nyingi zenye viungo vya rangi tofauti tofauti. Mwanaume aliyevaa kofia na miwani anasimama karibu na meza ya bidhaa. Watu wengine wanaonekana nyuma wakihudumu au kununua. Soko lina paa la chuma, na ni sehemu lenye shughuli nyingi.

Sahani kubwa ya wali umeandaliwa kwa mchanganyiko wa rangi tofauti. Kuna vipande vya nyama juu ya wali. Mboga mbichi zilizokatwa zinaonekana pembeni mwa sahani. Chakula hiki kinaonekana kuwa kitamu na tayari kwa kuliwa.

Watu wanagawana chakula kutoka kwenye sufuria kubwa. Wameweka wali kwenye bakuli za plastiki za rangi mbalimbali. Bakuli hizo zinawekwa kwenye tray 𝑡𝑎𝑦𝑎𝑟𝑖 kwa kusambazwa. Watu waliovaa mavazi ya kawaida wanaonekana wakishirikiana.

Sahani ya chakula imejaa vizuri. Kuna wali wa rangi mbili, mweupe na wa manjano. Juu ya wali kuna mchuzi wa nyama wenye viungo. Kuna kipande cha viazi na kachumbari pembeni. Chakula hiki, kinaonekana kitamu na cha kuvutia.

Mandazi ya rangi ya kahawia ya dhahabu, yamewekwa kwa sahani nyeupe, yamepikwa vizuri na kuonekana kuwa ya kuvutia, yamepangwa kwa mduara, sehemu ya nyuma inaonekana kuwa ni ya nje, mandazi haya yanaweza kuwa ni ya kiamsha kinywa.

Soko la samaki lina watu wengi. Samaki wametandazwa kwenye meza kubwa kwa ajili ya kuuzwa. Wauzaji na wanunuzi wengi ni wanawake waliovaa mavazi ya rangi mbali mbali. Watu wanaonekana wakizungumza na kufanya biashara. Soko hili liko karibu na bahari.

Hii ni bustani yenye nyasi za kijani na miti mikubwa ya kuvutia. Kuna bendera ya wima iliyoandikwa AWS upande wa kushoto. Miale ya jua inaonekana ikipenya kupitia matawi ya miti. Watu wachache wanaonekana kwa mbali wakitembea.

Sahani mbili kubwa za wali wa biriani ziko mezani kando ya wali kuna saladi ya nyanya, vitunguu na tango na sahani mbili za kuku waliokaangwa vizuri, supu ya rangi ya machungwa imewekwa kwenye vikombe vidogo vya chuma.

Sahani inashikwa kwa mkono mmoja juu ya uso wa ardhi. Ina maandazi matano ya rangi ya dhahabu, yenye umbo la pembe tatu katikati ya sahani kuna bakuli jeupe lenye maharagwe ya nazi. Chakula kimepangwa vizuri na kinaonekana kitamu.

Soko lina vikapu vikubwa, vya viungo vya kupikia. Viungo vimepangwa kwa rangi mbalimbali kama; nyekundu, kahawia na manjano. Vikapu vya asili vimebandikwa ukutani kama mapambo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Watu wanatembea karibu na mzee mmoja, ambaye anauza matunda kando ya barabara. Ameshikilia tunda moja, huku mengine yakiwa ndani ya karai. Amewekelea kiti cha rangi ya samawati ili akalie.

Maji ya mto huu yamepungua sana. Sehemu kubwa ya mto imejaa mchanga na matope. Kuna nyumba na miti mingi kando kando ya mto. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya asili. Hali hii ya ukame huenda imesababishwa na kiangazi.

Mtu mmoja anatembea kando ya barabara. Amevaa fulana ya buluu yenye maandishi. Ana kofia kichwani na anabeba bidhaa mkononi. Mazingira yana miti mingi na nyasi za kijani. Barabara inaonekana kua tulivu na haina magari.

Soko la samaki limejaa samaki wa aina mbalimbali, samaki wamepangwa kwenye vikapu vya kijani kwa utaratibu mzuri, kuna samaki wakubwa na wadogo pamoja na na vipande vya samaki waliokatwa, watu wanaonekana wakinunua au kuchagua samaki.

Mwanamke anawaogesha ng’ombe dawa. Amevaa mavazi ya kazi na amebeba bomba la kunyunyuzia mgongoni. Ng’ombe wamesimama ndani ya uzio wa chuma. Hii ni kazi ya kuhakikisha afya bora ya mifugo.

Mzee aliyevaa kofia ya kiislamu na shati la buluu, anasimama karibu na samaki waliopangwa juu ya meza ya mbao. Kuna ndoo ya kijani mezani, nyuma yao kuna ukuta wa buluu na watu wengine wakiwa wamesimama.

Wanaume watatu wananunua mishikaki barabarani. Mishikaki hiyo imepangwa kwenye sahani ya mviringo ya plastiki. Katikati ya sahani kuna bakuli lenye mchuzi wa kupaka. Mmoja wao wa wanaume amevaa shati la kijani na anachukua mishikaki.

Mbele ya mto mdogo wenye maji ya utulivu kuna mchanga mweupe ulio kavu. Kuna mzoga wa mti uliolala juu ya mchanga. Katika upande wa nyuma kuna miti ya kijani kibichi. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya asili.

Sahani nne zimejaa chakula mbalimbali. Kuna wali mweupe wenye mboga, sahani nyingine ina samaki mzima iliyopikwa kwa mchuzi wa njano, kuna pia mchanganyiko wa mboga mbichi na vipande vya nyama. Sahani ya mwisho ina maharagwe yaliyopikwa kwa tui la nazi.

Ng'ombe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Amefungwa kwa kamba ili asisonge wakati wa kukamuliwa. Mashine ya kukamulia imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe. Maziwa yanakusanywa kwenye chombo cha chuma cha mashine hiyo.

Wanawake wawili wanafungasha maziwa kwenye chupa za plastiki. Wamevaa mavazi meupe ya usafi na barakoa. Wanatumia kijiko cha kumimina maziwa kwenye chupa kupitia kinyunyizio. Nyuma yao, kuna watu wengine wakitazama shughuli hiyo.

Mwanamke ameketi mezani na anakunywa maji ya madafu kwa kutumia mrija. Amevaa koti la rasmi rangi ya kahawia na shati jeupe. Mezani kuna glasi yenye kinywaji cha rangi ya njano. Pembeni ya mwanamke kuna mkoba wa ngozi mweusi.

Soko la samaki liko wazi. Samaki wametandazwa kwenye meza kubwa wa ajili ya kuuza. Kuna watu wengi sokoni wakinunua na kuuza bidhaa. Mfuniko mkubwa wa kitambaa umetundikwa juu kuwakinga na jua. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Soko lina wauzaji wa samaki waliokaushwa. Wanawake wameketi karibu na vikapu vikubwa vilivyojaa. Samaki wamepangwa juu ya meza na chini kwenye mikeka. Nyuma yao kuna maduka yenye nguo na bidhaa mbalimbali. Watu wachache wamesimama karibu na vibanda hivyo.

Wanaume wawili wanakamua ng'ombe, kila mmoja amefunga miguu ya nyuma ili wasipigwe mateke. Wanatumia ndoo mbili moja ya samawati na nyingine machungwa kuchota maziwa. Kuna watu wanaosimama kando yao.

Sahani ya chakula imejaa vizuri. Kuna sambusa tatu zilizokaangwa vizuri. Pembeni kuna soseji moja nyekundu, pia kuna maharagwe yaliyoiva na kuongezwa nazi au maziwa. Chakula hiki kinaonekana kuwa cha kiamsha kinywa au cha mchana.

Nazi nyingi zilizovunjwa na kuonyesha ndani yao nyeupe zimewekwa juu ya manjani mabichi. Pembeni kuna matunda ya maembe yaliyoiva. Rangi ya nazi ni kahawia kwa nje na nyeupe kwa ndani. Mazao haya ni ya asili kutoka Pwani ya Afrika Mashariki.

Mwanamume anabeba mzigo mkubwa wa ndizi. Ndizi hizo ni mbichi na zimepangwa kwa mafungu makubwa. Kuna magari na watu wengi katika eneo hili. Pahali hapa panaonekana kuwa soko au mtaa wa biashara.

Mchuuzi wa samaki ako sokoni, amevaa fulana ya rangi ya waridi iliyoandikwa Sri Lanka. Amevaa barakoa kufunika pua na mdomo. Samaki wakubwa wamepangwa mbele yake tayari kuuzwa. Watu wengine wanaonekana wakipita sokoni.

Chakula kimewekwa kwenye sahani ya chuma juu ya meza. Kuna wali wa rangi mbalimbali, vipande vya nyama na kuku juu ya wali ndizi mbivu na mboga za majani ziko pembeni.

Ufukwe wenye mchanga mweupe uko kando ya bahari. Kuna miti mirefu ya minazi iliyo upande wa kushoto wa picha. Mahema ya kivuli yanaonekana kando ya ufukwe. Bahari inaonekana kwa mbali upande wa kulia.